Kitabu kinachotumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi, kinaonyesha namna ya wanafunzi kutunza afya zao; kwani kinaonyesha kwamba picha hii inaonyesha jinsi ya kufanya usafi na jinsi ya kuweka vitu vyao katika hali ya unadhifu.

Wanafunzi wawili wakiwa wamevalia sare zao za bluu pamoja na mwalimu wao alivalia sare ya kijani wakiwa katika mafunzo kwenye chuo cha ufundi na ufundi stadi, wakifuatilia maelekezo katika somo la kompyuta.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi na ufundi stadi wakiwa katika chumba cha darasa wakipata mafunzo mbalimbali kuhusiana na sanaa za mikono ndani ya chumba hicho pia kuna aina ya samani zimetengenezwa na waanfunzi hao kama vile vigoda, viti pamoja na meza.

Mashine za kisasa zilizoko katika chumba hiki zinaweza kuongozwa na kijana huyu wakiume ambaye amepata elimu ya ufundi na ufundi stadi, uliomuwezesha kupata maarifa ya kuweza kuziendesha mashine hizo.